Shamba hili linaonyesha kilimo cha kisasa cha mboga kupitia mbinu ya hydroponic , ambapo mimea hustawi kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo pasipo kutumia udongo. Mabomba haya hupitisha maji yenye virutubisho kwa mizizi ya mimea. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani yakionyesha wekezaji katika teknolojia ya kilimo endelevu na bora.

Mimea mbalimbali imeoandwa kwenyemikebe mdogo ndani ya mitungi mkubwa wa plastiki wa rangi wa samawati uliyojaa maji yenye tabaka la kijanai mwani. Kuna bomba jeupe uliosimama katikati ya mtungi na majani marefu ya mimea yatapakaa nje ya pande ya mtungi huo.

Picha inaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa mistari. Mimea midogo ya mboga imepandwa ndani ya mashimo kwenye mabomba hayo. Mfumo huu uko nje kwenye shamba na miti inaonekana kwa umbali.

Mimea ya majani mabichi yamepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyooko ndani ya fremu ya mbao. Mabomba hayo yana shimo madogo kwa ajili ya umwagiliaji maji. Chini na upande zote za fremu pana mimea mengine madogo . Yote yakiwa na majani yenye rangi ya kijani angavu.

Naona mtu aliyevaa koti, kofia na buti za mvua akitembea shambani kati ya mistari ya mimea ya mahindi. Ana begi mgongoni na ardhi ya shamba inaonekana kuwa na rutuba. Kuna miti na vichaka kwa mbali ikiashiria eneo la vijijini.

Mistari ya mimea ya majani yenye vilevu vikubwa vya kijani imepandwa ndani ya eneo lililofunikwa na jengo la kioo la umeme. Mwisho wa mstari mfanyakazi aliyevaa koti nyekundu na buti za rangi ya manjano anainua mimea kwa ukarimu. Huku paa lenye miundo wazi likijitokeza juu.

Wanawake wawili wameinama wakichuna majani ya chai kwenye shamba lenye safu na bifu za mimea ya kijani kibichi. Mwanamke wa mbele amevaa mavazi ya kitenge na ana kikapu cha kuvunia mgogoni kilichojaa majani ya chai. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu na vilima vya kijani.

Hili ni shamba lililopandwa mimea midogo midogo, kwa mistari ya mpangilio mzuri, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mashimo na bomba za plastiki zenye vijitundu vinaonekana kusambaza kwenye kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu, ishara ya rotuba ya kutosha. Mazingira haya yanaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mistari ya mabomba ya umwagiliaji madogo yamewekwa juu ya safu za mimea midogo. Kwenye pembe ya mbali wafanyikazi wamesimama wakikusanya mimea kwenye mistari uliopandwa tayari.